Mtu mmoja amebeba pambu mgongoni na ananyunyuzia dawa kwenye mimea ya mahindi. Kando yake kuna tanki la maji lililotumika kama chanzo cha maji kwa shughuli hiyo.

Muuguzi anaonekana akimdunga mgonjwa sindamo, labda kwa ajili ya chanjo au dawa ya kudungwa, amevalia mavazi ya kiafya, akifanya zoezi hilo kwa uangalifu na kufuata taratibu ya kiafya.

Kisanduku kimefungwa vizuri na kimeandikwa CBD Pain Cream juu yake. Inaonekana ni bidhaa ya tiba ya maumivu tayari kusafirishwa au kuuzwa. Mazingira yanaonyesha utaratibu na umakini katika kufunga bidhaa hiyo.

Daktari anaonekana akiwa amevalia koti nyeupe na miwani anaonekana akizungumza na mgonjwa huenda anatafuta mishipa katika mkono wa mgonjwa huyu.

Chupa inaonekana kuwa na bidhaa ya kiafya au virutubisho, ueda ikitumiwa kwa madhumuni maalum ya tiba au lishe. Mazingira yanaashiria matumizi ya bidhaa katika muktadha wa afya.

Daktari anampatia mwanamke aliyevaa barakoa sindano kwa umakini na kuzingatia usafi na tahadhari za kiafya. Mazingira yanaonyesha huduma ya afya labda chanjo.

Chupa ya dawa ina maandishi yanayoonyesha kwamba dawa hiyo ni kwa dozi moja tu. Pia imeandikwa ikionyesha kuwa ni chanjo inayolinda dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubela.

Mtu amevaa barakoa, miwani na nguo ya kujikinga akibeba mitungi iliona michoro wa fofo la kichwa ishara ya kemikali hatari. Hali inaonyesha anafanya kazi ya hatari.

Mazingira haya ni ya hospitali. Mgonjwa aliyekaribu sana anaonekana kuwa na damu kwenye kitu chake cha kujifunikia, akiwa amelazwa, anaongezewa maji kutumia mashine kwa mkono.

Manyumba yamezingirwa na maji ishara ya mafuriko katika eneo hilo. Kando ya maji Kuna migomba ya ndizi ambayo bado imesimama, ikiashiria kuwa sehemu ya makaazi ya watu na kilimo. Mtu mmoja anaonekana akiwa ndani ya maji na maji yamemfikia hadi kiunoni.

Daktari anaonekana akimhudumia msichana mmoja aliyelala kitandani akiwa katika mazingara ya huduma ya afya ya meno. Ukutani kuna maandishi yaliyoonyesha kuwa ni mpango wa kutoa huduma za meno bila malipo.

Daktari anaonekana akigagua kitu akiwa amevaa glovu, na nguo ya kujikinga ishara ya kuzingatia usafi na tahadhari za kiafya hospitalini.

dawa zimehifadhiwa kwenye boxi na kuwekw kwa karatasi maalum. Kwenye karatasi Kuna maandishi ya jina

Daktari amevaa neti ya Kichwa barakoa na miwani huku akiwa amemshikilia mtoto mchanga kwa uwangalifu. Amevalia nguo rasmi za kitabibu hali inayoonyesha usafi.

Watu hawa wanaonekana wakimsikiza anayeongea wengi wao wamevalia koti jeupe, isipokuwa moja kando yake tunaona mitungi ya maji na tengi iliyoinuliwa.

Kuna sironge pamoja na chupa nyingi za dawa. hali hii inaonyesha maandalizi ya utaoji wa chanjo au matibabu katika mazingira ya kiafya yenye usafi mwingi sana.

Muuguzi anaonekana akimpa chanjo mtoto mchanga, huku mtoto akishikiliwa kwa upendo na mlezi wake. Wote wako katika mazingira ya hosiptali ambapo usalama na utulivu vinazingatiwa.

Daktari wa meno amevalia sare ya kazi, glovu, barakoa na miwani ya kujikinga uku akimhudumia mgonjwa. Anaonekana kuwa makini na kufuata taratibu za usafi na usalama katika mazingira haya.

Mtu mmoja anaonekana akimimina vidonge vilivyo na umbo la mviringo na vinaoneka wazi kutoka kwenye chupa hadi kwenye mkono wake. Vidonge hivyo huenda ni vya virutubisho au dawa za lishe.

Daktari wa macho, anaonekana akimpima mgonjwa kwenye kliniki ya macho. Aanazitumia mashini hizo za macho kujua shida ya mgonjwa huyu.

Mkebe wa dawa ulioandikwa ngiri sugu unaoashiria kuwa dawa hiyo ni ya kutubu au kudhibiti ugonjwa wa ngiri ulioluwa sugu au wa muda mrefu.

Daktari amevalia barakoa na koti jeupe, anamdunga mwanamke sindano. Pembeni kuna kifaa cha kubebea dawa, na pia ya kuweka sindano baadae ya kumdunga mgonjwa. Inaonyeshwa kuzingatia mazingira ya utaona wa huduma.

Mzee mmoja ambaye amevalia kofia na barakoa kwa kujikinga kwa ugonjwa maalum. Anaonekana akidungwa na muuguzi huku akiwa amefungwa macho.

Daktari amevaa glovu na nguo ya rangi ya samawati anahudumia mgonjwa aliyelala kitandani. Mgonjwa amepanua mdomo na daktari ameweka mashine mdomoni. Huenda kwa ajili ya uchunguzi wa meno au upasuaji mdogo.

Chupa inaonekana kuwa na vidonge vya cranberry vilivyotengenezwa kwa ajili ya kusaidia katika matibabu au kuzuia maambukizi ya njia mkojo. Kwa kawaida vidonge hivi hutumiwa kusaidia kusafisha njia ya mkojo.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa na furaha sana, akiwa kwenye makaribisho ya kliniki ya meno ambapo tunaona maandiko yameandikwa na pia mahali pa kulipa.

Mazingira ni ya hospitali yakiwa tulivu na yenye uzito. Daktari anaonekana akifunika kitu kwa kitambaa cheupe huenda ni maiti hali inaonyesha heshima na utaratibu mwingi.

Dawa zimeifadhiwa kwenye mikebe ya plastiki ya karatasi. Zikiwa za rangi tofauti, nyingine za njano na nyingine za kahawia. Mpangilio huo unaonyesha utofauti wa dawa.

Daktari na muuguzi wanaonekana kumshughulikia mgonjwa ambaye amelazwa kitandani katika chumba cha upasuaji. Mazingira yanaonyesha kuwa huu ni wakati wa oparesheni labda kutokana na hitaji la dharura.

Sehemu hii inaonekana kuwa na mafuriko kutokana na mvua kubwa. Wanawake wawili wanaonekana wakitembea kwenye maji iliyotabaa kutumia miti.

Daktari anampa mtoto dawa ya mdomo kwa uangalifu. Mtoto ameshikilia na kushikiliwa na mtu mwingine aliyevaa kofia nyekundu ueda ni mzazi au mlezi.

Flyer ya Masai Herbal, inaonyesha kuwa, ni kliniki ya tiba mbadala inayotangaza bidhaa zake, ikiwemo asali. Inapatikana nje na ndani ya Tanzania.

Mkunga anaonekana akimsaidia mama mjamzito kujifungua nyumbani katika mazingira ya kawaida. Mama huyo anaonyesha hali ya maumivu na uchungu wa uzazi, uso wake ukiwa umejaa mkazo.

Muuguzi anamshughulikia mgonjwa ambaye amepanua mdomo wake huenda ni uchunguzi wa meno. Mazingira ni ya hospitali kwa sababu tunaona dawa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu.

Flyer inaonyesha huduma za matibabu ya kichwa ikiwa na picha au mchoro unaoashiria tiba hiyo. Kuna maelezo mafupi kuhusu huduma wanazotoa pamoja nambari ya simu ya kuwasiliana kwa masada yeyote.

Chupa na boski iliyowekwa kando ambayo imeandikwa vitamini D3. Hii inaonyesha dawa au kirutubisho kinacho tumika kusadia ukuwaji wa mifupa na kinga kwa mwili.

Kitengo hiki cha watoto wachanga kinachoonekana ambapo mwanamke mmoja yuko karibu, uenda ni mama wa mtoto mmoja au mhudumu wa afya, mazingira yanaonyesha hospitali yenye vifaa maalum vya kumtunza mtoto aliyezaliwa.

Watu wanaonekana wakisaidiwa kuvuka maji kwa kubebwa mgongoni hueda kutokana na mafuriko. Msaada unatolewa na watu wenye nguvu au wahudumu wa dharura wakihakikisha kuwa wale wanaosaidiwa hawahadhiriki.

Mahali hapa ni kitengo ya watoto wachanga, hasa wale wanaohitaji uangalizi maalum baada ya kuzaliwa. Muuguzi anaonekana akimhudumia mtoto mchanga aliyewekwa ndani ya mashine maalum.

Daktari amevaa barakoa na anampima mgonjwa macho kwa kutumia mashine maalum za uchunguzi wa macho. Mazingira yanaonyesha kuwa ni kliniki ya macho.

Daktari anayeaminika kuwa wa meno amevalia neti, barakoa, koti jeupe na glovu. Anaonekana akimshughulikia mgonjwa ambaye amepanuka mdomo, ana shida ya meno labda anashughulikiwa.

Muuguzi anaonekana akimchomoa mtoto huyu mchanga sindano huku ameshikiliwa na mama yake. Mtoto huyu anaonekana kuogopa sindano sana na kulia.

Daktari amevaa glovu anashikilia sindano na siringi pamoja na chupa ya dawa. Anaonekana kuwa tayari kumpa mgonjwa chanjo cha muhimu kwa kinga, dhidi ya magonjwa hayo matatu.

Watu wako juu ya jengo liliopomoka wakijaribu kuangalia huku wengine wakifaa kama mafundi wako huko pia maafisa wa polisi wamewasili eneo hili wakiwa wakihakikisha usalama.

Madawa yameifadhiwa ndani ya chupa. Huku maelezo kuhusu matumizi yake yakiwa yameandikwa kwenye karatasi. Mazingira yanaonyesha utaratibu na uangalizi wa kiafya katika matumizi ya dawa.

Mhudumu wa afya anaonekana akiwa amevalia barakoa huku ameshikilia pamba kwa mkono akiutumia mkono mwingine kuchomoza sindano kwa mkono wa mhudumiwa huyu ambaye amevalia barakoa.

Insekta nyingi zinaonekana kuwa za rangi nyeupe zinaruka kwa wingi hewani, wadudu hawa wadogo wanaonekana kama vipepeo wadogo au nzi weupe.

Mzee mmoja anaonekana akitembea kwa kutumia mshikio wa kutembelea akitoka katika nyumba inayodhaniwa kuwa choo. Hali hii inaonyesha chagamoto za utembeaji wa wazee.

Fundi sita wamesimama karibu na msichana moja, wote wakionekana kuwa katika eneo lenye changamoto. Jengo lililobomoka linaadhirisha tukio nzito au kazi ya ukarabati inayoendelea.

Hospitali ya County ya Ahero imejaa maji kutokana na mafuriko na mazingira yameadhirika kiac cha kutokuwepo njia ya kupita. Nje ya jengo kuna hema limewekwa.

Dawa hii iko ndani ya chupa ndogo iliona maandishi inayotuambia kuwa ni kirutubisho cha madini ya chuma pamoja na virutubisho vingine vya kuongeza nguvu mwilini.

Watu kadhaa wamefika hospitalini kutembelea mama anayemshikilia mtoto mchanga. Miongoni mwao kuna wanawake na wanaume kuna pia afisa ambaye amevalia kofia na sare za maafisa wa polisi.

Muuguzi anaonekana akimhudumia mtoto mdogo. Akiwa anamdunga sindano kwa uangalifu, huenda kwa ajili ya chanjo au matibabu mengine ya kiafya. Mama wa mtoto amemshikilia kwa upole akimfariji.

Ajali imeonekana kuwa limetendeka na ilihusisha lori. Watu wengi wamekusanyika kushuhudia tukio hilo. Mazingira haya yanaonyesha mshangao kwa watu wanao ona.

Daktari na mgonjwa wameketi wakionekana wakiwasiliana kwa utulivu. Wote wakiwa wamevalia barakoa, kama tahadhari za kiiafya. Kwenye meza, kuna mjadala na kisafishaji mkono.

Madaktari wamevali mavazi ya kujikinga kwa kiwango cha juu, wakiangalia kitu kwa makini kubwa. Inaashiria shughuli nyeti ya kitabibu uenda ya uchunguzi ama upasuaji.

Boksi ya madawa yanayoonyeshwa ni ya chanjo ya kuzuia magonjwa matatu surua, matumbwi tumbwi na rubela. Magonjwa haya ni ya kuambukiza na yanaweza kusababisha matatizo mengi mwilini.

Daktari wa meno anaonekana akimhudumia mgonjwa Kwa umakini, huku akizingatia viwango vya juu vya usafi, akiwa amevalia glovu kwa mikono yake, anashikilia kipande cha pamba chenye damu huende baada ya kung'oa jino.

Daktari wa meno aliyevaa glovu kwa usafi na tahadhari, ameweka mashini ya kitabibu ndani ya mdomo wa mgonjwa. Hali inaonyesha uchuguzi au matibabu ya meno.

Dawa nyingi zinaonekana zikiwa juu ya meza zikiwa ndani ya chupa ndogo ndogo, na kila chupa imeandikwa Vitamini D tatu, mpangilio wa dawa hiyo inaonyesha kuwa huenda ni sehemu ya kliniki au duka la dawa.

Chupa za dawa zaonekana zimeandikwa kuwa ni chanjo ya Febre Amarela na zinaonyesha kuwa kila chupa ina dosi tano. Maelezo yaliyoandikwa pia yanaelekeza kuwa chanjo hiyo inapaswa kuhifadhiwa katika joto la nyuzi joto ishirini.

Dawa zilizomo kwenye mikebe yote tatu ni vitamini D.Hii inaonyesha utoaji wa virutubisho muhimu inavyosaidia kuimarisha mifupa.

Madaktari wawili wamevalia nguo za hospitali na barakoa wakimhudumia mgonjwa kwa umakini. Mmoja ameketi karibu na mhudumiwa huku mwingine akiwa amesimama.

Boksi la dawa ya chanjo ambalo limeandikwa maelekezo muhimu likiwemo na onyo, liwekwe mali na watoto. Maandishi hayo yanaonyesha tahadhari na umuhimu wa matumizi sahihi ya dawa hiyo.

Mwanamke mmoja anaonekana akifurahia mtiririko wa maji safi, labda kwa kunywa ama kuuguza na mkono yake kwa furaha. Pembeni kuna dalili za ukame wa ardhi umekauka na hakuna majani.

Mhudumu wa kiafya anaonekana akiwa amevalia glavu, huku akitoa dawa kwa chupa iliyoandikwa dawa ya chanjo ya surua, rubela paamoja na matumbwitumbwi akitumia sindano.

Daktari wa macho anaonekana akimhudumia mgonjwa ambapo anamzima macho kwa kutumia mashini maalum ya upimaji wa macho. Mgonjwa ameketi kwa utulivu huku daktari akifuatulia kwa makini.

Mikebe myeupe ikionyesha kuwa ni bidhaa kutoka kliniki tiba asilia. Hii inaweza kuwa dawa ya miti shamba au vidonge vidogo vinavyoletewa na kliniki hiyo kwa ajili ya afya badala ya tiba mbadala.

Wahudumu wawili wa afya wanaonekana wakimshughulikia mgonjwa mmoja ambaye amelazwa kwa kitanda. Wahudumu hawa wamevalia nguo za kujikinga pamoja na neti kichwani huku mhudumiwa amevalishwa miwani ya kujikinga kutokana na mwanganza mingi.

Wanawake watatu wamevalia lezo zinazofanana zikiwa na mchoro wa chui, ishara inayo weza kuwakilisha ummoja, utambulisho wa kikundi au tukio la kitamaduni.

Maafuriko yalitokea na maji yakabeba miti kuelekea kwenye mkondo wa maji. Watu wengi wamekusanyika kushuhudia tukio hilo, wakiwemo maafisa wanao simamia usalama wa eneo hilo.

Wauguzi wa kunga wanaonekana wakishughulikia watoto wachanga ambao wamefunikwa vizuri kwa vitambaa safi nyeupe wamelazwa pamoja kwenye kitanda.

Mtu mmoja amevalia nguo za kujikinga akiwa na pambu mgongoni na ananyunyizia dawa kwa kutumia bomba refu. Hali hii inaonyesha kazi ya kilimo au usafi wa mazingira.

Madaktari watatu wamevalia neti kichwani, glovu mkononi huku mwili wao wamevalia aproni kubwa, ambapo mmoja ameketi akimshugulikia mgonjwa aliye lazwa kwa kitanda.

Barabarani tunaona magari makubwa na pia madogo, pia kuna gari la kupeleka na kumshughulikia mgonjwa, chini yake tunaona kuwa kuna mafuriko.

Baisikeli imelalishwa kando ya mbao ilioandika matangazo maalumu ya tiba ya magonjwa mengi. Kando yake tunaona mbao ambayo imeekelewa aina ya madawa hizo.

Boksi pamoja na chupa hizi mbili zaonekana kuwa na maandiko inayoelezea kuwa ina dawa ya chanjo dhidi ya matumbwitumbwi, rubela pamoja na surua.

Mtu anayevalia kama mganga wa jadi anaonekana akiwa amekalia mkeka wa kitamaduni akiwa ameshikilia kitu kinachofanana mkia wa ng'ombe ambacho mara mingi hutumika katika shughuli za utamaduni,

Chupa ya dawa imeandikwa Olympia , ikionyesha kuwa ni kirutubisho cha vitamini D3. Dawa hii husaidia kuimarisha mifupa, meno, na kinga ya mwili, hasa kwa watu wenye upungufu wa vitamini hiyo.

Muuguzi anaonekana akimpa mtoto dawa kutoka kwenye chupa kwa njia ya mdomo, huku mama yake akiwa amemshikilia kwa upole. Mazingira yanaonyesha hali ya utunzaji wa kiafya kwa watoto wadogo .

Tembe zimehifadhiwa kwenye boksi pamoja na mkebe mdogo wa dawa. Juu ya boksi pamoja na chupa, kuna maandishi. Hii inaashiria uwepo wa dawa za aina mbalimbali.

Dawa ya vitamini inaonekana ikiwa imemwagika juu ya meza baada ya kutoka kwenye mkebe wake wa plastiki, vidonge hivyo vya vitamini ni vya rangi ya wazi.

Mabati, mbao na miti ya jengo linalo onekana, yaonekana kufuata mkondo wa maji chafu unaotokana na mafuriko, nyumba zengine zilizojengwa zinazo Kaa mbovu yaonekana uko kando.

Mtu huyu amevalia mavazi ya kujikinga kwa hali ya juu, amevalia glovu, aproni, na barakoa pamoja na miwani ya kinga. Anaonekana akifungua dawa iliyo katika mitungi midogo midogo.

Mama mmoja anaonekana amemshikilia mtoto mchanga kwa upendo na uangalifu, huku daktari wa afya akiwa amesimama karibu naye anampa mtoto dawa kupitia kwa mdomo.

Daktari aliyevaa nguo nyeupe ya kujikinga anaonekana akichukua damu kutoka kwenye mkono wa mwanamke mmoja kwa kutumia sindano na kifaa maalum cha kuchukulia sampuli.

Daktari aliyevaa koti jeupe la maabara anamhudumia mtoto mdogo hospitali kwa uangalifu. Mazingira ni safi ya kitabibu yakionyesha huduma ya afya ikitolewa kwa upendo.

Chupa yanaonekana kuwa ina maandishi yanayoonyesha kuwa ni chanjo dhidi ya magonjwa matatu surua, matumbwi tumbwi na rubela. Chanjo hii hutolewa hasa kwa watoto ili kuwalinda ili wasiwe na maabukizi haya ya virusi.

Mbingu ya rangi ya samawati inoonyosha hali nzuri ya hewa. Labda ni asubuhi au mchana wa utulivu. Kuonekana kwa Exhauster kunaashiria shughuli za usafi wa mazingira. Watu wanahakikisha kuwa maeneo yao yanabaki safi na salama kwa afya. Watu wawili wanaoonekana inakaa ni mafundi wa gari lile.

Muuguzi anaonekana akiwa amevalia barakoa na neti kichwani, akiwa karibu na mama ambaye pia amemshikilia mtoto . Mtoto anamuangalia muuguzi kwani anashangaa kinachoendelea.

Madaktari watatu wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa, neti kwa kichwa na nguo ya kujikinga wakifanya upasuaji, kwa mgonjwa mmoja aliye lazwa kwa kitanda, kuna mwangaza mwingi Sana.

Mhudumu huyu anaonekana akiwa na sironge, sindano na chupa la dawa. Amevalia barakoa na apron . Inaonekana anataka kumchomoza sindano huu kwa mtu.

Mtu aliyevalia nguo ya kujikinga anaonekana pia kuwa na kofia. Anautoa sabuni kwa ukuta uku akitaka kunawa mikono yake.

Chupa ya dawa ya chanjo inaonekana juu ya meza, dawa hii ni ya kuzuia watu dhidi ya kupata magonjwa haya matatu ambayo ni surua, matumbwi tumbwi na rubella.

Mgonjwa mmoja anahudumiwa na madaktari wawili waliovaa neti kichwani, barakoa na nguo zingine za kujikinga. Daktari mmoja yuko kwenye mashine, mwingine akishikilia dawa inayonyunyiziwa mgonjwa.

Daktari aliyevalia miwani ya kujikinga ,barakoa na koti jeupe anaonekana akimhudumia mama mmoja ambaye amepanua mdomo ,huenda akifanyiwa uchunguzi wa kiafya.

Moto umeushika msitu ulio na miti mirefu na mifupi. Moshi inaonekana ikipanda kwenda juu huku moto unaonekana ukienea . Miti mingine refu yaonekana yakiwa yamesimama bado.

Madaktari wako kwenye kitengo cha watoto wachanga, wakiwa wamevalia mavazi ya kitabibu na glovu, wakihudumia uangalifu. Mazingiza ni safi na tulivu.

Watu wengi wanaonekana kwenye kikundi hiki wamevalia barakoa na sare zinazoaminika kuwa za kazi. Mtu mmoja anatoa hotuba huku mwingine akimsaidia mhudumu mmoja kuvalia barakoa vizuri.

Mhudumu huyu wa afya anaonekana akiwa amevalia miwani, barakoa na nguo ya kiafya huku akitoa dawa kutoka kwa chupa akitumia sirongi. Watu kwa umbali nyuma yake wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa.

Wahudumu wa afya wanahudumia mwanamke mmoja , wamevalia shati zilizoandikwa siku ya kuskiza ulimwengu na wanatekeleza majukumu yao ya kiafya kwa umakini.

Watu waliovaa nguo za kujikinga kama vile mavazi ya kinga glavu, barakoa na vinyagouso wanaonekana wakisafisha ndani ya chumba labda kutokana na uwepo wa wadudu fulani.

Eneo hili limejaa maji kutokana na mafuriko magari mengi yamebaki kwenye barabara iliyofunikwa kabisa na maji. Hali inayoashiria mvua kubwa au mifereji ya maji kushindwa kuhimili maji ya mvua.

Chupa hii ina dawa ambayo ni chanjo ya hai dhidi ya magonjwa matatu surua, matende na rubela. Chanjo hii ni muhimu kwa kinga ya watoto na watoto wazima dhidi ya magonjwa haya hatari.

Dawa hii ambayo ni kirutobisho cha madini ya Chuma, kinacho tumika kusaidia mwili katika ,kutemgeneza damu ,kuongeza nguvu, na kuzuiya na kutibu upungufu wa damu.

Dawa inaonekana ikiwa katika chupa ndogo. Huenda ya kioo au plastiki ambayo inawezekana kuwa ya maji au vidoge. Pembeni kuna dawa nyingine zilizo hifadhiwa ndani ya boksi ambalo lina maandishi na maelezo.

Mvulana mmoja anaonekana amesimama akiwa amezubaa, macho yakiwa yamelenga kwenye jengo lililobomoka karibu nae. Pembeni, kuna jengo jingine ambalo limesimama imara, ikionekana kutopata madhara.

Daktari amevalia mavazi ya kujikinga, barakoa na glovu, akimhudumia mgonjwa ambaye anapanua mdomo kwa ajili ya matibabu. Mgonjwa amevalishwa apron kwa usafi na tahadhari ya kiafya.

Chupa hizi ndogo, za glasi zilizo wekelewa kwenye kapeti hii, ina dawa maalum ya kutumia katika kutibu ugonjwa fulani.

Chupa mingi zaonekana zikionyesha maandalizi ya chanjo dhidi ya homa ya manjano. Hii ni hatua muhimu ya kuzuia ugonjwa huo hatari hasa kwa wasafiri au maeneo yenye hatari ya maambukizi.

Mazingira ni ya kitabibu, yakionyesha rafu au meza iliyojaa madawa kama Deja, Leoki na mengineo. Ukutani kuna mchoro wa binadamu unaoelezea sehemu za mwili.

Muuguzi ambaye amevalia sare za kiafya, anaonekana akimshughulikia mtoto mchanga ambaye ameshikiliwa na mama yake.

Daktari aliyevaa barakoa anamchoma sindano mgonjwa ambaye naye amevalia barakoa. Hali inaonyesha tahadhari za kiafya na usalama wakati wa utowaji wa huduma za matibabu.

Eneo hili laonekana kuwa limepatwa na janga ya mafuriko ambapo gari la bebwa na nyumba zazibwa na pia miti zinang'olewa na maji hayo mengi.

Watu waliovaa mavazi ya kujikinga kwa hali ya jua wanaonekana wakitekeleza shughuli ya usafi au kupuliza dawa, mmoja wao anapulizia dawa kwenye kiti kilichofunikwa, ishara ya taadhari kali za kiafya.

Wahudumu Wa afya wawili wanaonekana wakiwa kazini, wote wamevalia barakoa kama sehemu ya kujikinga na kudumisha usafi wa kiafya, mmoja wao anamchoma sindamo mteja mmoja ambaye pia amevalia barakoa

Daktari anamkunjua mguu wa mtu kwa uangalifu, huenda ameumia, hali inaonyesha huduma ya matibabu na jitihada za kusaidia mgonjwa kupata nafuu.

Kijana huyo anapulizia dawa kwenye mimea ya aina tofauti iliyopandwa pamoja akitumia pampu ya kunyunyizia. Hili linaonyesha juhudi za kulinda mimea.

Jengo linaloonekana kuwa la shule au hospitali kutokana na muundo wake wa taasisi ya umma, mbele ta jengo Ili kuna watoto wawili wanaonekana wakinawa mikono yao kwa maji yaliyomo kwenye ndoo.

Mtu mmoja anaonekana akivuka maji kwa mtumbwi wa mbao akiwa amebeba magodoro mikeka na mizigo mbali mbali kama mifugo na blanketi. Nguo zake ni nzito na amevaa kofia ya kujikinga baridi.

Mkebe mdogo ulio na maandishi na inaonyesha kuwa ni kinywanji hicho ambao imetengenezwa na mmea wa mwarubaini unaojulikana kwa kwa jina la 'Neem' kwa kiingereza au mkilifi katika baadhi ya maeneo.

Mkebe wa dawa umeandikwa Folic acid & Iron ambazo ni virutubisho muhimu kwa afya ya mwili. Hivi ni muhimu sana kwa afya ya mama na mtoto.

Mtu mmoja ambaye amevalia aproni, glovu na pia miwani ya kujikinga na viatu virefu anaonekana akiwa amebeba pampi mgongoni akipiga dawa kwenye mimea.

Mazingira haya ni ya hospitali. Tunaona muuguzi mmoja ambaye amevalia miwani ana mashine yake shingoni, huku akimshughulikia mtoto mchanga aliyeonekana kuwa amezaliwa.

Watu wengi wanaonekana wamesimama kando ya barabara wakitazama gari inayoungua kwa moto. Moshi mzito unapanda angani kutoka kwenye gari hilo huku moto ikiendelea kuwaka katika sehemu zake za mbali.

Bima kubwa limechapishwa ujumbe wa kuhamisisha kuhusu kinga dhidi ya maambukizi vya virusi vya ukimwi, watu wanaonekana wamezunguka eneo hilo, huenda wakihudhuria kampeni hiyo.

Wasichana watatu wakiwa na matope mikononi wanaonekana wakiwa na furaha wakifurahia mchezo au shughuli ya kujifuza. Nyuma yao kuna miti yenye majani mengi ikionyesha mazingira ya kijani na ya asili.

Watu wanne wamevalia barakoa wakiwa wanazingatia usafi kwa kunawa mikono, kwa kutumia tangi ndogo lililo inuliwa na chuma kurahisisha kumwanga maji.

Akina mama wawili wamevalia barakoa na wanaonekana wakishonesha zingine kutumia cherehani. Hali hii inaonyesha juhudi, bidii na ubunifu kwa kazi yao wanayoifanya.

Gari la kubomoa jengo linaonekana likibomoa jengo moja kwa nguvu huku likivunja kuta na sehemu nyingine za jengo hilo. Karibu na eneo hilo kuna jengo jingine refu. Maafisa wanaonekana wakisimama kando wanaangalia kinachoendelea.

Daktari wa meno anaonekana akimhudumia mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum cha kitiba kinachotumika kusafisha meno. Wote wawili wamevalia miwani ya kinga huku daktari akiwa amevalia barakoa na nguo za kiafya.

Chupa na mikebe vinavyoonekana kuwa vya dawa za miti shamba, chupa imeandikwa miti kisha nguvu za kiume ikielekea kuwa ni tiba ya kuongeza nguvu za kiume.

Daktari wa meno anaonekana akiwa amevalia nguo za kiafya, glovu pamoja na barakoa uku akimshughulikia mgonjwa aliyepanua mdomo ueda ni uchuguzi wa meno unaendelea.

Wanawake waliovaa shanga shingoni na kufunga leso, wakibeba maji kwa kutumia mitungi kwenye vichwa zao. Wanaonekana kuwa katika shughuli ya kila siku za kutafuta maji.

Madktari wawili wanaonekana kazini, mmoja amesimama akisimamia hali huku mwingine akimhudumia mgonjwa, wagonjwa wameketi wakiwa wamevalia barakoa.

Dawa iliyoko kwenye boksi ambalo limeandikwa huenda ni jina la kemikali au jina lingine la kibiashara ya dawa hilo

Mazingira haya ni ya hospitali, ambapo daktari ambaye amebeba mashini yake mgongoni amevalia sare ya kiafya, huku akiwa na barakoa, anamshughulikia mtoto mchanga.

Watu wamekusanyika wakitazama kwa mshangao jengo lililoanguka. Mabaki ya mabati yakiwa yametapakaa kando. Mmoja wao anachukua picha kwa simu labda kuhifadhi tukio.

Daktari wa masikio anamhudumia mgonjwa aliyeonekana kuzeeka kidogo kwa utulivu na umakini uku akiwa amevalia glovu. Kando yake kuna wahudumu wawili wamesimama.

Wanafunzi watatu wanaonekana, wasichana wawili na mvulana mmoja wakiwa wamesimama karibu na darasa lao. Mwalimu wao yuko kando akiwatazama. Mazingira ya shule yenye jengo la darasa na vifaa vya kujifunzia. Mbele yao kuna tanki ya maji lilio andikwa.